Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakifanya kazi kwenye kompyuta, labda katika mazingira ya ofisi. Mwanamke aliye mbele anamtazama mwanaume anayemwonyesha kitu kwenye kompyuta yake. Wote wawili wanaonekana kujishughulisha na kazi yao, huku kompyuta ya ziada na watu wengine wakifanya kazi nyuma yao.

Ni mwanaume mwenye furaha , mwenye ndevu na miwani akiwa ameketi kwenye dawati jeupe na kompyuta mpakato. Anaonekana akifanya kazi akitumia kompyuta yake, huku akiwa na mimea miwili kwenye sufuria na kikombe cheupe na daftari karibu naye. Kuna dirisha kubwa nyuma yake na ukuta wa matofali.

Mwanamke mwenye nywele za mawimbi na miwani, akitazama kompyuta ndogo, kana kwamba anajifunza kitu kwa makini. Anaonekana amevaa sweta ya rangi ya machungwa na ana kalamu mkononi ,huku akiwa ameegesha kichwa chake kwenye kiganja chake.

Mvulana mdogo ameketi kwenye meza mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana kuchanganyikiwa au kukasirika na amevaa vipokea sauti masikioni . Kuna daftari wazi na kalamu mbele yake ikionyesha labda anajifunza au anafanya kazi za shule. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu.

Ni mvulana mchanga ambaye ameketi kwenye meza ya mbao mbele ya kompyuta ndogo, anaonekana akitazama skrini ya kompyuta huku akiwa amewekwa mikono yake kwenye kitabu cha daftari wazi. Kwenye meza pia kuna kipanya cha kompyuta, kifutio, rula na penseli.

Mvulana mdogo ameketi mbele ya kompyuta anaonekana kujihusisha na kinachoendelea kwenye skrini. Kuna kompyuta nyingine karibu naye inaonekana kama anajifunza kutumia kompyuta katika mazingira ya shule.

Ni mwalimu na wanafunzi watatu wakiwa darasani. Mwalimu ambaye ni mwanamume amekaa katikatina anaonekana kufundisha akionyesha kitu kwenye kompyuta. Anaonekana amevalia shati jeupe na tai ya buluu. Wanafunzi watatu wamezunguka mwalimu, mmoja wao msichana ameketi upande wa kushot na mwalimu anaoneana akishika kalamu huku akionyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta.

Wavulana wawili wachanga wote wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya buluu na mashati ya ndani yenye mirabamiraba. Wameketi kwenye dawati la mbao na wanaangalia kompyuta mpakato kwa furaha na tabasamu.

Mtoto huyu ako katika somo la mtandaoni darasani au kujifuza kitu kipya, ako mchangamfu anashiriki kikamilifu labda akijaribu kujibu swali au kutoa maoni yake, ana kalamu mkononi na daftari wazi mbele yake.

Watu wawili wamejikita katika kazi zao kwenye komyuta, wawili kati yao ni mwanamke wako karibu sana wakiangalia kompyuta ndogo, wanashirikiana kujifunza kitu pamoja. Wengine wako nyuma wakiwa pia wamejikita kwenye kompyuta zao wakijifunza.

mwanamke mchanga amesimama nyuma ya mzee ambaye labda ni babu yake, mwanamke ameshika bega mzee huyo na wote wawili wanaonekana wanatazama mbele, mzee anashikilia kifaa kinachoonekana kama kompyuta ndogo, wote wawili wanaonekana kuwa ndani ya nyumba

Wasichana wawili wamevalia hijabu, wanatazama kompyuta. Msichana mmoja anaonyesha kitu kwenye skrini huku mwenzake akitazama kwa makini. Wapo ndani ya darasa na wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wengine wao pia wakitumia vifaa vya kiteknolojia jambo linaloashiria matumizi ya teknolojia katika mazingira ya kujifunza.

Ni darasa tupu lenye viti na meza za wanafunzi zikiwa zimepangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yenye mapazia kahawia na ubao mweupe upo upande wa kulia wa darasa.

Kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao zenye ngozi ya kahawia iliyokuzwa. Kila kitanda kina godoro na mto uliopangiliwa vizuri, vyote vikiwa na rangi ya buluu isiyokolea. Vitanda hivi vinaweza kulaza watu wanne kwa jumla. Sakafu ya jumla ina vigae vya rangi vya kahawia iliyokolea.

Ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa na kitanda kimoja cha kawaida vyote vikiwa na magodoro ya zambarau. Chumba kina mapazia meupe kwenye madirisha na kiko wazi kuashiria labda ni hosteli au chumba cha kulala kwa pamoja.

Ni bweni lenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa katika mistari. Sakafu ni ya rangi ya kahawia na madirisha upande mmoja wa ukuta inaleta mwanga wa asili. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na ya shule. Bweni hili linaonekana kuwa la wanafunzi waakazi.

Chumba kidogo chenye kuta za rangi ya manjano isiyokolea, kuna kitanda kimoja chenye shuka ya kijani kibichi na blanketi ya bluu iliyokunjwa juu yake. Juu ya kitanda kuna neti nyeupe ya mbu iliyong'inia kutoka dari, upande wa kulia wa picha kuna kabati kubwa la mbao lenye milango miwili vyenye vioo.

Ni maktaba kubwa huenda chuo kikuu au umma, ina rafu nyingi zilizojaa vitabu, kuna madawati na viti vichache ambapo watu wanaweza kusoma. Baadhi ya watu wanaoenakana wakisoma kwenye madawati upande wa kulia wa picha. Maktaba inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Ni kundi la wasichana sita wenye furaha wakiwa wamevalia mavazi mekundu na nyeusi yanayofanana na wakiwa wameshikilia pamba nyekundu. Wanonekana wako nje kwenye uwanja wenye nyasi na baadhi yao wakiwa wameruka juu wakiinua mikono wakionyesha ishara za shamrashamra.

Mchezo wa mpira wa miguu. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani. Mmoja anaonekana ameruka juu akijaribu kupiga mpira kwa kichwa. Amevaa jezi jekundu na kaptura ya kijani kibichi. Wachezaji wengine pia wako karibu, baadhi wakiwa wamevalia jezi zinazofanana na zake na wengine wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya machungwa ikionyesha kuwa kuna timu mbili zinazocheza.

Ni maabara ya kisasa yenye nafasi kubwa safi. Kuna meza ndefu ya nyeusi na nyeupe na zimepangwa kwa ajili ya majaribio ya kisanyansi. Kwenye meza hizo kuna sinki kadha zenye mabomba zikiashiria kwamba maji inatumika mara kwa mara katika shughui za maabara. Viti vyeusi vimepangwa kando ya meza vikionyesha kuwa nafasi hii inatumika kwa wanafunzi.

Ni kundi kubwa la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare. Wameketi kwenye viti vyekundu katika kumbi mkubwa. Wanaonekana kuwa makini wakisikiliza wakishiriki katika tukio fulani. Kwenye upande wa picha kuna bango au alama inayosomeka Africa.

Ni chumba kikubwa chenye meza na viti vingi ikiashiria sehemu ya kulia chakula au chumba cha mkutano . Kuta zimepakwa rangi ya bluu na nyeupe na kuna madirisha kadha yanayoleta mwanga ndani. Dari ina umbo la kipekee lenye mbao. Hakuna watu kwenye picha ikionyesha

Ni mtaa wa makazi. Kuna majengo kadhaa yenye kuta za rangi ya kahawia na paa za udongo zikiwa zimepangwa kuzungukwa. Baadhi ya nguo zinaonekana zikining'inia nje kukauka majengo inaonekana kuwa rahisi na huenda ni makazi ya kipato cha chini.

Watu kadha, wengi wao wakiwa wanawake wamesimama kwenye meza ndefu ndani ya jumba kikubwa kinachoonekana kama maktaba. Wengine wanasoma vitabu na wanatumia kompyuta. Kuna madirisha makubwa yaliyo wazi upande wa kushoto na dara refu lenye mbao. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Ni sebule iliyo safi na yenye nafasi kukiwa na sakafu ya mbao inayong'aa. Sofa kubwa lenye rangi ya kahawia na zulia iliyoko katikati. Kuna dirisha kubwa lenye fremu nyeusi na mbali kidogo kuna meza na viti vya kula. Ukuta mmoja unaonekana kuwa na muundo wa mawe.

Ni chumba ndogo chenye rangi ya manjano ambacho kinaonekana kama chumba cha kulala. Ndani ya jumba kuna kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka lenye rufaza ya rangi ya machungwa na kahawia. Pembeni kwa kitanda kuna rafu za ukutani zenye mbao wazi. Karibu na mlango upande wa kushoto kuna meza ndogo na kiti cha plastiki.

Ni chumba cha kulala kuna vitanda viwili vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao; kila kimoja kikiwa na godoro na shuka. Vitanda hivi vimepambwa kwa shuka zenye michoro tofauti; kimoja kikiwa na rangi za buluu na nyekundu zenye nyota na kingine kikiwa na rangi za buluu na nyeupe zenye michoro ya mistari au mawingu. Hii inaashiria kuwa chumba hiki kinaweza kuwa cha kulaza watu wanne.

Ni ukanda mrefu labda wa jengo ukiwa na ukuta nyeupe na nguzo za bluu na milia ya bluu. Upande wa kulia wa ukanda huu kuna uzio wa bluu mwishoni mwa ukanda kuna jengo jingine ndogo nyeupe na lenye madirisha ya bluu linaonekana kuwa ya juu ya ngazi au mteremko.

Ni mchezo wa mpira wa kikapu ukifanyika ndani ya ukumbi. Wachezaji kadha wanaonekana uwanjani wakiwemo wawili katikati wakishindania mpira. Mmoja amevaa jezi ya buluu na mwingine jezi ya chungwa. Kuna viti vya watazamaji vyekundu na buluu nyuma yao. Watazamaji wachache wanaweza kuonekana.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu, wanaume wawili wamekaa kwenye meza wakisoma, au kufanya kazi kwenye kompyuta zao. Kuna mimea kwenye rafu za juu na saa kubwa ya rangi mbali kutani. Mwanga unaotokana na taa za dari na madirisha. Mazingira yanaonekana tulivu na yanafaa ya kujifunzia.

Ni chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya rangi ya buluu na miraba. Kuta za chumba zimepakwa rangi mbili, sehemu ya juu ni nyeupe na sehemu ya chini ni rangi ya machungwa hafifu. Mlango wa rangi ya samawati unaonekana upande wa kushoto.

Mwanaume amesimama juu ya mwamba mkubwa akionyesha ishara ya amani kwa mikono yake miwili. Amevalia kofia nyeupe, shati lenye milia na kaptura za miraba huku akivaa viatu vinavyofanana. na buti Nyuma yake kuna anga yenye mawingu meupe na baadhi ya miti. Anaonekana yuko mahali penye milima.

Ni kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wasichana wameketi kwenye madawati wakifanya mitihani. Wamevaa sare za shule zinazofanana zenye mashati meupe na sweta za kijani kibichi. Wanaonekana wametulia na kuzingatia kazi zao. Chumba kinaonekana kuwa ukumbi mkubwa.

Kundi la wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevaa sare zinazofanana za shule. Wamesimama katika chumba kinachoonekana kuwa cha mkusanyiko au kanisa. Wanafunzi wengi wameinamisha vichwa vyao au wanafumba macho, jambo linaloashiria kuwa wanashiriki katika mafumbo.

Mwalimu anacheza na mvulana mdogo ambaye ana symptoms down syndrome . Wote wawili wapo mezani wakiwa wamejishughulisha visiuzi vya kucheza vya rangi mbalimbali. Mwanamke anatabasamu na anaonekana kumsaidia mvulana ambaye anatupa macho. Inaonekana ni mazingira ya kufundisha.

Mtoto ameketi kwenye meza, labda ndani ya maktaba chenye vitabu vingi. Nyuma yake anaonekana akishika kitabu kikubwa kilicho wazi mbele yake na mikono yake imewekwa juu ya kurasa cha kitabu hicho. Mtoto amevaa fulana isiyo na mikono ya rangi ya kijani kibichi . Sehemu ya nyuma, kuna rafu zilizojaa vitabu vya rangi tofauti.

Mwalimu anafundisha wanafunzi wawili wa kiume. Mwalimu ambaye anaonekana akiwa amekaa anaelekeza na kuongea na mmoja wa wanafunzi, huku mwingine akimskiliza. Wanafunzi wote wawili wamevaa nguo zinazofanana na wameweka vipokea sauti masikioni. Kuna vitabu na karatasi mbele yao.

Mwanamke anamsukuma mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu chini ya ukumbi mrefu. Ukumbi huo una kuta nyeupe na sakafu yenye vigae vya buluu na nyeupe. Mwanaume anaonekana kutabasamu na mwanamke anaonekana kutabasamu pia akishika nyuma ya kiti cha magurudumu kwa mkono wake wa kushoto.

Watu wawili wakiwa wameketi sebuleni au kwenye chumba cha kulia wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana. Mwanaume yuko nyuma na mgongo wake unaonekana kidogo huku mkono wake moja ukiwa umenyooka na vidole viwili vimetenganisha kuashiria namba. Mwanamke ameketi mbele yake anatabasamu na kutumia ishara kwa mikono ya kuwasiliana. Wote wawili wanaonekana kuwa makini.

NI kundi la watu wanne wakiwemo watoto wawili walio katika viti vya magurudumu. Wanawake wawili labda walimu. Wote wamekusanyika karibu na meza na inaonekana wanajihusisha na michezo ya shughuli ya kujifunza inayohusisha vipande vyenye rangi mbalimbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa.

Watoto watano wako darasani. Mvulana mmoja mweusi anayetumia kiti cha magurudumu na amevaa shati la mistari ya buluu na manjano anaonekana akichora. Watoto wengine wanne miongoni mwao wasichana wawili wenye nywele ndefu wameketi mezani wakifanya shughuli kama hio. Nyuma yao kuna ramani kubwa ya dunia ukutani.

Mwanamke na mvulana mdogo wantazama kompyuta ya pajani pamoja. Kompyuta ina nembo ya Peiper. Mvulana annaonekana kushangaa kufurahia anachokiona huku akiwa ameshikilia kipande cha chakula. Wote wawili wako ndani ya nyumba.

Watoto kadha wadogo wameketi sakafuni darasani. Chumba chenye rangi nyingi na mikono yao imenyooka juu kana kwamba wanajibu swali. Anaonekana nyuma akiwa ameketi nyuma kwao. Watoto wote wanaonekana kushiriki kikamilifu na kufurahia.

Kundi la watoto wamekaa kwenye madawati darasani, wanaonekana kama wako shuleni. Watoto wengi wanaonekana kuwa wa umri wa shule ya msingi labda katika miaka sita na kuma Kuna wavulana na wasichana, watoto wanaonkena kuwa na asili mbalimbali za kikabila au rangi wakionyesha utofauti.

Wasichana watatu wadogo wenye furaha wakiwa wamekumbatiana mabega kwa mabega na wote wanatabasamu. Msichana wa kwanza ana nywele nyeusi zilizokunjamana, ana rangi nyeusi ya ngozi, amevaa shati la Levi. Wa pili ana nywele ndefu za rangi ya kahawia iliyokoza na macho ya buluu. Ana sifa za uso zinazopendekezwa na ugonjwa wa downs syndrome na anatabasamu sana.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mlemavu akitumia kiti cha magurudumu akishiriki kamili katika mkutano. Amevalia shati la maua na miwani na anashikilia karatasi na kalamu mkononi mwake akiongea na watu wengine. Anaonekana kuwa katikati ya mazungumzo na anatoa mchango wake.

Mwalimu na mwanafunzi wameketi kwenye meza darasani na wanaonekana wakitumia lugha ya ishara na kutabasamu. Kuna daftari na vifaa vingine vya shule mezani na madawati mengine yanaonekana nyuma ya darasa.

Mikono miwili imeguza safu za nukta zilizopangwa zinazowakilisha alfabeti ya breli. Hii inaashiria au kusoma kwa kutumia breli mfumo wa andishi wa watu wasioweza kuona.

Mwalimu anamfundisha mtoto mdogo kuchora. Anaonekana amekaa mezani na kuna vifaa vya kuchora kama vile penseli za rangi na karatasi. Pia kuna mwanamke mwingine anaye mwekelea labda mwalimu msaidizi au mzazi. Mandari inaonekana kuwa darasani.

Msichana mdogo mwenye tabasamu na miwani ameketi darasani karibu na mwanamke mzima anayetabasamu na ambaye anaonekana kama mwalimu wake. Wote wawili wanaonekana kuwa kwenye dawati na msichana ana kalamu mkononi. Kuna ubao wa kijani kibichi nyuma yao. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma yao.

Mwalimu anaskuma mwanafunzi mwenye ulemavu kwenye kiti cha magurudumu ndani ya ukumbi wa shule. Wanafunzi wengine kadha wa shule wamesimama karibu nao wakionekana kushiriki mazungumzo. Mandhari inaonekana kuwa ya kirafiki.